Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio unaovutia moja baada ya ingine huku ukingoja kusafirishwa kwenye soko ama kuivishwa nyumbani.

Mwanaume moja anaonekana akimimina maziwa kwenye mtungi kubwa iliyofungwa kwenye pikipiki, huku mtu moja anayeonekana kupokea na amevaa helmeti, akiandika kwenye karatasi kiasi cha maziwa hiyo.

Wanaume wawili waliovalia kofia nyekundu wanaonekana wakimimina maziwa kutoka kwenye mitungi huku wakiweka kwenye mashine ya kuhifadhi maziwa. Kando yao kuna watu wamesimama kwenye mlango wa duka hilo.

Mwanaume mmoja ameshikilia upande wa ndani wa ndizi ya rangi nyeupe na kanda lake kwa mkono mwingine, kando wake kuna matunda ya kijani kibichi ya ndizi yaliyowekwa juu ya meza.

Katika eneo la kulisha ng'ombe, lililotengenezwa na saruji na chuma, mwanaume mmoja anaonekana akiwa amevalia ovaroli nyeusi na kambuti nyeupe huku akilisha ng'ombe nyasi.

Mwanamume mmoja aliyevalia shati nyeusi anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi ya ya rangi ya kijani. Huku mama mmoja aliyevalia mavazi ya usafi anaonekana akishikilia kifaa cha kuchuja maziwa.

Kwenye soko la wazi matunda ya ndizi lenye rangi ya manjano yanaonekana yamepangwa kwa njia ya ustadi. Mama mmoja aliyevaa shati ya nyekundu anaonekana kuzipanga huku akiziuza.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana yamepangwa kwa njia inayovutia moja kando ya ingine. Matunda haya yanaonekana kijani kuashiria kwamba haijaiva.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli , gambuti , glavu na barakoa . Anaonekana ameshika kifaa fulani huku akiingiza kwenye mutungi ya maziwa ili kupima kiasi cha maji kilicho kwenye maziwa hiyo.

Ng'ombe wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wanaonekana wakiila nyasi zilizowekwa kwenye taeri kubwa ya gari, ng'ombe hawa wanaonekana safi na inaashiria kwamba wanatunzwa vizuri.

Mwanamke moja aliyevalia ovaroli, anaonekana ameshika matunda ya ndizi yaliyoningina kwenye mti. Ndizi hio inaonekana kuwa na rangi ya kijani kuashiria mpichi, na Bado haijaiva.

Mkono uliovalishwa glavu nyeusi unaonekana umeshikilia kifaa fulani yenye mwangaza wa tochi huku inaelekeza kifaa hicho kwenye matiti ya ng'ombe kuashiria kufanya shughuli ya kukamua.

Mtu mmoja aliye valia koti nyeusi na helimeti, anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye plastiki ya kijani kibichi huku akielekeza maziwa haya kwenye mitungi mikubwa iliyo pangwa kwenye gari ya rangi nyekundu.

Matunda ya ndizi yaliyoiva yenye rangi ya manjano yanaonekana yamewekwa juu ya meza kwenye soko. Mama moja anaonekana akiwa muuzaji anaonekana akitoa maganda ya ndizi moja na kuikula.

Kwenye mazingira ya maabara, mwanaume mmoja aliye valia ovaroli jeupe anaonekana amesimama kando ya meza karibu na dirisha, huku akiwa amshikilia kipima joto, kwa ajili ya kupima vitu iliyo ndani ya mrija ya majaribio.

Katika kisima cha maji kilichojengwa ndani ya banda la ng'ombe kwa kutumia saruji au mawe. Kuna ng'ombe mmoja anaonekana akikunywa maji kando yake kuna mitungi mbili ya maji iliyosimamishwa.

Kuna chumba kirefu cha ng'ombe kilichotengenezwa na saruji na vyuma. Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamepitisha shingo yao ili kuweza kukula nyasi yaliyo mbele yao. Kuna watu wanaopita katikati ya ng'ombe.

Kando ya barabara kuu mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeusi na anaonekana kutabasamu. Anamimina maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa huku akichuja kwa kutumia nguo.

Mwanamke moja aliye na shati ya rangi ya chungwa anaonekana ameinama chini ya ng'ombe huku akifanya shughuli ya kukamua ng'ombe. Maziwa yanaonekana yakitiririka kuelekea kwenye ndoo iliyo chini yake. Ng'ombe amefungwa kwa kwamba ili kuzuia kuumia na kumwagika kwa maziwa.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia ya ustadi moja juu ya ingine, ndizi hizi zinaonekana kusafirishwa kwenye soko ama nyumbani.

Mmea unaooneakana kuwa wa ndizi na wenye majani ya kijanikibichi unakua kwa haraka kwenye chumba cha joto cha kilimo, matawi haya yaonekana kuwa safi kuonyesha hali mzuri ya udongo hapa.

Kwenye mazingira ya shamba mwanamke moja anaonekana amisimama huku akipanga matunda ya ndizi iliyo na rangi kijani kwa mkono wake ameshikilia vitu kama box ya kupakia ndizi kama hizo.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana yameningina kutoka Kwenye mgomba wa ndizi. Mgumba huo inaonekana kuanguka kuashiria uzito wa matunda haya.

Mwanamke mmoja aliyejifunga leso ya kimaasai, ameinama chini ya ng'ombe huku akifanya shughuli ya kukamua, anatabasamu kuashiria kufurahia zoezi hili, ng'ombe amefungwa kwenye miguu ili kuzuia kuumia na kumwagika kwa maziwa.

Kwenye eneo la kunyunyizia dawa mwanamke mmoja aliye na overoli anaonekana akiwa amevalia mashini kwenye mkongo iliyo na mrija ya kutiririsha dawa. Anafanya shughuli hii kwa makini huku akilenga sehemu muhimu kama vile mgongo, kichwa na kadhalika.

Kwenye eneo la kukamua ng'ombe wanaume wawili waliovalia ovaroli wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya kukamua mmoja wao ameinama chini ya ng'ombe huku akiingiza mashine ya umeme kwa matiti na upande mwingine ameingiza kwenye mkebe wa maziwa.

Mwanaume moja aliyevalia shati la buluu anaonekana akisimama kando ya zizi la ng'ombe. Kando yake kuna mashine ya mahindi yaliyokauka yanaonekana kuwa chakula cha ng'ombe.

Kwenye shughuli ya kukamua mashine inayotumia umeme inaunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na maziwa yanasafirishwa kwenye mrija hadi ifike kwa vibuyu vikubwa vinavyotumiwa kuhifadhi maziwa.

Kwenye nyumba moja inavyoonekana kuhifadhi maziwa Kuna mwanaume moja amesimama nje huku akifungua mtungi mbili ya maziwa kando yake Kuna gari ya maziwa lililosimama.

Mwanamume moja aliyevalia kofia ya rangi nyeusi anaonekana akiwa ameinua mikono yake ili kushikilia matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano, ndizi hizi kutokana na rangi yake inaashiria kwamba zimeiva.

Mwanaume mmoja aliyevalia kabuti anaonekana akikagua ndizi yenye rangi ya kijani inayoning'ina kwenye mgomba , mgomba huu wa ndizi umesaidiwa na kijiti ili kuzuia kuanguka kutokana na uzito wa matunda ya ndizi.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya hudhurungi, wanaonekana wakipanga matunda ya ndizi, matunda haya ya ndizi yamewekwa juu ya matawi ya ndizi hiyo.

Mwanaume aliyevalia kofia kwenye upande wa nyuma anaonekana ameinama chini ya ng'ombe nyeusi huku akifanya shughuli ya kukamua. Anashika matiti ya ng'ombe kwa kutumia mikono yake yote huku akitiririsha maziwa kwenye ndoo iliyo chini.

Mwanaume mmoja aliye na ovalori ya buluu anaonekana ameinama chini ya ng'ombe, huku akifanya shughuli ya kukamua. Mwanaume huyo ameshika matiti huku akitiririsha maziwa kwenye ndoo ilio chini. Ng'ombe huyo amefungwa kwa miguu ili kuzuia, kuumia, na kumwagika kwa maziwa.

Kwenye nje ya nyumba inayoonekana kuhifadhi maziwa. Mwanaume mmoja aliyevalia koti ya rangi ya manjano anaonekana akitoa mitungi ya maziwa kwenye pikipiki uku mwingine akigonjea.

Mtu mmoja aliyevalia ovalori ya kijani ameinama chini ya ng'ombe, huku akifanya shughuli ya kukamua. Mtu huyo ame shikilia matiti, huku akitiririza maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ng'ombe huyo amefungwa miguu ili kuzuhia kuumia na kumwagika kwa maziwa.

Kwenye sakafu usio na nyasi wowote. Wanawake wanaonekana wakipanga matunda ya ndizi yenye rangi kibichi. Matunda haya ya ndizi yanaonekana yamepangwa kwa njia unaofutia ili kuuzwa ama kusafirishwa.

Kwenye zizi la ng'ombe mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe anaonekana ameshikilia mrija inayobeba maji huku akiweka kwenye juu ya ng'ombe kwa ajili ya kuosha ng'ombe.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano yanonekana yamepangwa kwa njia unaovutia kwenye sakafu ya nyumba. Matunda mengine yanaonekana yameekwa kwenye kreti kuashiria kusafirishwa kwenye soko.

Mwanamke moja aliyevalia shati nyeusi anaonekana amesimama kwenye matope huku nyuma yake kuna ndizi lenye matawi ya rangi ya kijani yanayonawiri kwa kasi.

Kwenye zizi la ng'ombe lililojengwa na saruji na chuma kando yake, ndama yenye rangi ya nyeupe na nyeusi wanaonekana wamesimama. Ndama hawa wako na alama kwenye masikio ya kuwatambulisha.

Katika eneo la umma la kunyunyiza ng'ombe iliyo tengenezwa na saruji na chuma, ng'ombe wawili walio na rangi nyekundu wanaonekana wametoka.

Wanaume wawili na mama mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya hudhurungi wanaonekana wakipanga matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani. Watu hawa wameekelea ndizi hiyo kwenye matawi ya ndizi.

Mikono ya watu inashikilia sahani yenye rangi ya buluu huku wakiwa wanachota chakula yenye inaonekana kuwa mchele. Mtu moja anaonekana kumwagilia supu juu ya chakula hivi.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana yamepangwa kwa njia inayovutia moja juu ya ingine ndizi hizi zinaashiria kwamba bado haujaiva kutokana na rangi yake na labda zimepangwa ili kusafirishwa kwenye soko.

Kwenye mazingira ya mahabara Kuna mwanamke moja aliyefalia ovaroli cheupe glavu na barakoa anaonekana akiwa ameshikilia chupa ya plastiki huku akijaribu kuchota vilivyo ndani.

Mtu moja ameonekana ameinama chini ya ngombe. Huku akifanya shuguli ya kukamua ngombe. Ameshika matiti huku akitiririsha maziwa kwenye ndoo. Ngombe huyu amefungwa kwa miguu, ilikuzuia kuumia na kumwagika kwa maziwa.